Watu wazima wapo darasani wengine wameketi na kusimama, wakimsikiliza mwalimu wao aliyopo mbele akiwaelezea kuhusu mifumo mbalimbali ya kidijitali yanayohusika na malipo ya serikali.

Watu wazima wapo kwenye mkutano wakifundishwa na kuelekezwa na mwalimu wao, anayeelezea mambo kuhusu mikopo, mazao na masoko.

Watu wazima wameketi darasani, wakimsikilza mwalimu wao aliyepo mbele, akiwafundisha elimu kuhusu biashara mtandaoni na hasara zake.

Watoto wa shule ya msingi wamevaa sare wapo wameketi darasani, wakimsikiliza mwalimu wao anayewafundisha ambaye amesimama mbele.

Daftari la mtoto wa shule ya msingi lenye picha ya Mamba na ya minyoo pamoja na maswali ya kujumlisha na kutoa.

Mwalimu wa shule ya msingi mwenye jinsia ya kike, akiwa anaandika ubaoni kwa kutumia chokaa nyeupe kuwafundisha watoto.

Ndani ya bweni la shule ya sekondari vipo vitanda vya chuma yenye magodoro yaliyotandikwa, na meza na viti vya kusomea.

Chumba cha maabara chenye meza na viti pamoja na masinki yanayotumika kufanyia mazoezi, kipo ndani ya shule ya sekondari.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, kila mtu amekaa kwenye kiti chake na meza, wakiwa wanasoma wamevaa sare nyekundu na soksi nyeupe.

Chumba cha maabara chenye viti, meza pamoja na masinki kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari kufanyia mazoezi na kusoma.

Kwenye shule ya sekondari, chumba kinachohifadhi vitabu, yupo mwalimu akiyakagua na kuyapanga kwa ajili ya wanafunzi kupata urahisi wa kusoma.

Wanafunzi wa chuo wenye asili ya kiafrika na kizungu wapo darasani, wameketi wakitumia kompyuta kusoma na kumsikiliza mwalimu wao aliyekuwepo mbele akiwafundisha.

Wanafunzi wa chuo, kila mtu amekaa kwenye meza yenye kompyuta yake wakisoma, na kuelekezwa na mwalimu wao jinsi gani ya kuvitumia.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wameketi kwenye viti, huku wakimsikiliza mwalimu wao anayewafundisha, ambaye amesimama mbele.

Wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume, wapo wameketi darasani, wakiwa wameshikiria peni zao na karatasi. Wanamsikiliza mwalimu anayewafundisha.

Mwalimu wa chuo mwenye jinsia ya kike yupo ofisini, akizungukwa na vitabu, magazeti pamoja na makaratasi huku akiwa ameshikilia peni.

Wanafuzi wa chuo wapo darasani wakiwa wameketi kwenye viti na kumsikiliza mwalimu wao anayewafundisha, kwa umakini wakiwa wanaandika kile kinachoelekezwa.

Mwalimu wa chuo akitumia ngamizi kuwafundishia wanafunzi walioketi darasani kwenye viti wakimsikiliza yeye yupo mbele.

Wanafunzi wa chuo wamevaa barakoa na kuketi darasani, huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele yao, akiwafundisha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo darasani wameketi pamoja na mwalimu anayewasimamia amevaa koti la kijani, akiwafundisha masomo tofauti kuhusu kompyuta.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani, sehemu ya mafundisho. Hufundishwa na walimu wao namna na jinsi ya kutumia vyombo, vya kupaka rangi ukutani na mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakike na wakiume, wapo wameketi darasani wameweka madaftari yao juu ya meza wakiandika yale mwalimu wao anayowafundisha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevaa sare, wameketi darasani wakimsikiliza mwalimu wao, huku wakifanya kazi walizopewa, zinazohusika na ufundi wa umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wapo darasani, wakifundishwa namna ya kuchonga na kuranda mbao ili kutengeneza vitanda, viti pamoja na makabati.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevaa sare za makoti, huku wakisoma na wakifundishwa na mwalimu wao kwa kutumia vifaa vya umeme.